Mwalimu ako darasani na wanafunzi waliokaa kwenye madawati huku wameshikilia vitabu mbele yao na amevalia shati jeupe na suruali nyeusi na upande wa mbali tunaona madirisha yaliyo wazi.

Watu wanne wamesimama, wawili wanatazama wale wengine wanapoosha mikono. Mmoja amesimama upande wa kulia na mwingine kwa kushoto. Kuna aina ya matawi ama majani ya rangi ya kijani nyuma yao.

Boxi iko na maandishi meusi MMR2 liko nyuma ya chupa mbili za dawa moja ikiwa na kifuniko cha samawati.

Mtu aliyekunja uso, huku amevalia kofia na shati lenye rangi tatu: nyeupe, nyekundu, na nyeusi, anadungwa sindano wake wa kushoto.

Dawa zinaonekana zimejipanga sehemu mbili, moja imeangalia juu, ingine sehemu ya chini na kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi.

Mhudumu aliyevalia nguo ya hudhurungi na shati leupe lenye mikono mirefu na suruali ya kijivu, anamtizama mtoto aliyebebwa na mwanamke mwenye nguo nyeusi na ana nywele ndefu.

Mtu amesimama amevalia nguo nyeupe na nyeusi, anaongea na watu walioketi chini, wengine kwenye viti, na nyasi zinaonekana.

Kuna mtungi wa rangi ya bluu vingine chini iko. Watu wamesimama na majoho meupe na kando yao kuna nyumba. Kule mbali kuna miti.

Watu wamesimama huku wamevalia vitu vya rangi ya samawati. Wanamtizama mmoja anayeongea, ako na nguo nyeusi. Chini kuna mabegi mekundu.

Mikono imenyooshwa mbele. Wa kushoto umeshikilia chupa nyeupe, ndefu, huu mwingine uko na karatasi yenye maandishi.

Chupa ya dawa imesimama ikiwa inaonekana na maandishi, "MMR". Upande wake wa kulia kuna bomba lililo na sehemu nyeusi na maandishi kadhaa yaliyoandikwa kwenye.

Madaktari wawili, mmoja upande wa kushoto mwingine ako kulia. Mgonjwa amejilaza kwenye kitanda, wame𝑚𝑤𝑒kelea mikono juu, amefunikwa na aina fulani ya kitu cha rangi ya samawati. Kule nyuma kuna aina kadhaa ya vitu tofauti.

Mwanamke ameketi kwenye kiti na suruali ya blue , juu amevaa nyeupe, anadungwa sindani mkono wake wa kushoto.

Watoto wawili mmoja mkubwa mwingine mdogo, mrefu ameinama, ni wa kike wa kulia ni mdogo ananyoosha mikono. Nyuma yao kuna tangi nyekundu.

Mtungi wa plastiki mweupe wenye kifuniko chekundu, uko na maandishi ya rangi nyeusi na ya bluu, imeandikwa, "Epilepsy Medicine".

Watu watatu wamesimama. Mmoja aliyevalia shati jeupe la mikono mirefu anamwangalia mwingine kwenye kinywa aliyeketi na ana nywele nyeusi.

Bango lililo andikwa, DR GALAZINGA, lenye maandishi meupe linaonekana likiwa mbele ya mishumaa iliyowashwa na vitu vyenye rangi nyekundu.

Daktari aliyevalia nguo nyeupe na maski usoni anaonekana akimdunga mtu sindano aliyevalia kofia nyeusi na shati lililochanganyikana rangi.

Chupa nyingi zimetapakaa, zikiwa zimesimama. Zina vifuniko vyeupe na rangi nyekundu na samawati. Kuna ukuta na mabati.

Mtu ameshikilia kifaa kirefu mkononi ambacho kinaelekea juu. Amezungukwa na mti ambao ni wa rangi ya kijani kibichi na maua ya kupendeza. Juu yake kuna mbingu iliyo rangi ya samawati na mawingu meupe.

Mhudumu aliyevaa nguo ya rangi ya kijani na miwani usoni ana nywele nyeusi. Ameshika shuka jeupe. Nyuma yake kuna ukuta.

Mkono umepanuka huku umeshika dawa za aina tofauti. Kuna zile zilimo kwenye chupa yenye kifuniko cheupe na kingine chekundu, na zile za tembe.

Amesimama mtu mbele ya choo iliyoezekwa kwa mabati huku milango yake ikiwa ni mitatu. Amevalia shati na suruali, lakini kule nyuma ya jengo lile tunaona miti ya kijani kibichi.

Chupa nyeupe iliyo na maandishi, Iron Chelet, inaonekana imesimama huku ikiwa na kifuniko cha rangi nyekundu na kuashiria ya kwamba kuna maandishi mengine zaidi ya kuelezea.

Mtu alievalia joho la rangi nyeupe anapeleka mkono wake kwa kifaa cha rangi ya kijani. Nyuma yake kuna kitanda na pia mbele.

Mhudumu aliyevalia kofia ya buluu, anamweka kitu kinywani mtoto. Huku kuna mtu mwingine aliyeketi na shati jekundu anatazama, kando kuna meza.

Mhudumu ya kiafya anamdunga sindano yule aliyeketi kwenye kiti kilicho na rangi nyekundu, na huku kandokando kukiwa na rangi ya dhahabu. Huku nyuma yake kuna mwingine aliyevalia joho na rangi nyeupe. Kando na yule aliye hapo na kifaa kilicho na rangi ya samawati.

Mtu wa kike amesimama karibu na hapa mbele. Amevaa nguo ndefu. Kichwani amejitanda. Kuna mitungi sehemu zote alizosimama.

Mtu amesimama mwenye kofia nyekundu, huku akisoma bango lililoandikwa na maandishi mekundu, ambalo ni jeupe, na limefungwa kwenye miti miwili.

Watu sita wamesimama, wanawake kwa wanaume, wameshikilia karatasi nyeupe na maandishi meusi mkononi. Kuna askari aliyevalia sare ya rangi ya bluu, mwingine ana long'i ya kijani.

Chupa kadhaa zinaonekana hapo mbele ingawa zile za nyuma haziko makini sana, moja wapo ikiwa na kifuniko chekundu hii ingine ina maandishi meusi.

Watu wanaonekana wawili. Mmoja amesimama mwingine ameketi. Kuna dirisha pale nyuma. Mlango uko kando na aliyeketi amevaa kiti cha rangi ya buluu.

Mtu aliye juu ya pikipiki, aliyevalia kofia na shati na mikono mirefu, anaongea na mtu mrefu mwenye kanzu nyeupe. Kando yao kuna chupa kadhaa.

Kwenye wodi hii kuna wanaume wawili. Mmoja amelala na mwingine ameinama huku amejishika kichwa. Wako juu ya vitanda, lango limefungwa.

'Ibrufen' ndiyo maandishi meupe tunayooyaona hapo mbele, na ni aina ya dawa iliyowekwa ndani ya kifaa ambacho kimeinuka kwa upande wa juu, nacho kina hali ya mistari ya kwenda kulia na kushoto ambayo iko hapo.

Cupa nyeupe ilio na maandishi meupe yalioandikwa kwenye sehemu ya rangi ya machungwa iko na vitu vya aina flani vikaavyo kama dawa vilivyo mwagika nje.

Wahudumu wa hospitali wamesimama na mwengine ameketi. Aliyeketi anampa mtoto dawa. Mama aliyesuka nywele, anamtizama pia.

Mtu anapulizia dawa kutokana na kifaa kilichoko mgongoni huku amevalia nguo nyeusi na ako kwenye shamba lililo na mimea imepangika kuelekea huko mbele.

Mtu aliyemshikilia mtoto na ameketi juu ya kiti. Kando kuna daktari anataka kumdunga sindano. Kuna picha ukutani, madirisha yako wazi.

Watu wanaoshusha mitungi mirefu mieusi yenye sehemu ya juu nyeupe ya gesi, wamevalia magwanda ya rangi ya samawati. Kuna lori hapo mbele nyeupe, na wako kwenye lango.

Mtu aliyevalia kifaa usoni, na koti la rangi ya samawati, ako na mitungi miwili mkononi, kushoto na kulia, na vitu vingine huku nyuma.

Mtu aliyevalia miwani na mask usoni, ameshikilia chupa ndogo katika mkono wake wa kushoto na bomba sehemu ya kulia.

Mkono wakulia umeshikilia chupa iliyo na dawa ndani, ukimimina kwenye mkono wa kushoto ulionyooshwa na tayari uko na tembe chache.

Dawa zimetapakaa hapo kando ya chupa iliyo na maandishi juu yake, na imelala kuelekea sehemu ya mbele na ina maandishi.

Chupa za dawa zinaonekana. Zilizokosa kuwa dhahiri ziko upande wa nyuma, ikiwapo moja iliyo na sehemu ya hudhurungi, na hii ya mbele ni nyeupe na maandishi meusi.

Mtu aliyevalia gwanda cheupe ana kifaa mkono wake wa kulia. Wa kushoto umeningin'inia. Anapuliza kitu kama moshi kutoka sehemu ya mbele ya kitu hicho.

Watu waliovalia magwanda meupe yaliyofunika hadi usoni mwao. Watano wanaonekana kuelekea sehemu ya juu. Mmoja anakuja upande wa chini. Wanapuliza kwenye shamba la mimea ya rangi ya kijani.

Watu wawili kwenye picha. Mmoja ameketi. Mwingine amesimama na amevaa nguo ya juu nyeusi, ya chini inakaa dhahabu. Anashika vitu.

Mwanamume huyu, aliyevalia nguo ya rangi nyeupe, ako na tai shingoni. Ameshikilia kitu kina rangi ya mfano kijani kibichi. Nyuma yake kuna picha zenye maandishi tofauti tofauti, na anatazama kitu kile alichoshika mkononi.

Daktari ameshikilia kifaa mkononi. Kuna mgonjwa amelala pale, amefungua mdomo, naye anaingiza kitu katika mdomo wake, huku amevalia nguo nyeupe na ameketi kwenye kiti.

Daktari anamtazama mgonjwa, huku amevaa kifaa maalum kwenye macho, na mikononi mwake amevaa vifaa vilivyo vya rangi ya zambarau. Na huku anayetazamwa amefungua kinywa, ana nywele nyeusi, na amevaa miwani usoni.

Kuna chupa ya dawa nyeupe na maandishi meusi na sehemu zingine nyekundu. Upande wa kushoto, kuna boksi na kuna vitu vinaonekana vyeusi hapo kando.